Unaonekana mtu aliyevaa koti ya rangi ya kijani na kijani iliyong'aa. Amepiga magoti huko akiabudu. Kuna mtu mmoja anaonekana pembeni akiwa ameketi akiwa amenyoosha miguu. Wako kwenye zulia ya rangi nyekundu na mwingine anaonekana akiwa anatembea akiwa amebebea ndoo ya rangi ya samawati.

Kuna jumba kubwa la kifahari lililokuwa na paa ya kitamaduni ambayo imejengwa kwa kutumia makuti. Nje kunaonekana viti vya rangi nyeupe vilivyopangwa. Pia kuna bustani ya maua, kuna miti ya minazi, na taa ya mwanga inayoonekana ya rangi nyeupe. Eneo hili linaonekana kuwa tulivu.

Kuna watu wamekusanyika kwa jumba moja, lenye rangi ya maziwa. Wanaonekana wako kwenye hafla fulani. Naona jaji mkuu Martha Koome anasalimia mtu mmoja. Kando kuna mama mwenye amevalia sweta ya rangi ya kijani anatabasamu.

Kuna watu watatu wakiwa wamevalia shati nyekundu. Mmoja amevalia suruali ya samawati, akiwa anapiga ngoma. Mbele yao kuna viti viwili vilio na rangi ya kahawia na nyeupe. Kando kuna bango lililoandikwa; Diamond Leisure Golf Club Diani Kenya.

Hapa ni mjini na kunaonekana ni sehemu ya kuegesha magari au kituo cha usafiri. Kuna magari aina ya matatu yaliyoegeshwa, kuna lori na kuna jumba kubwa lililo la rangi ya pinki na inamaandishi. Mwisho kabisa kuna nyaya za stima zilizopita.

Kuna umati wa watu uliokusanyika, wanaonekana wako kwa masha fulani. Mmoja amevalia mapambo kwa kichwa mwingine amejichora bendera ya Kenya kwa uso, huku akiwa amevalia mavazi yaliyokuwa na rangi nyekundu, kijani na nyeusi. Kwa mbali kuna mmoja anaonekana akiwa amevalia kofia na shati la manjano lililokuwa na chapa ya Tusker.

Haya ni mandhari ya bishara, haswa kwenye duka kuu. Kunaonekana aina tofauti za nguo zilizoekelewa kwa ukuta. Pia kuna kisanamu moja iliyokua ya kichwa. Kuna taa za mwanga zilizoning'inia kwenye dari. Pia kuna chapa za umbo la mviringo na rangi nyekundu zilizoandikwa promo.

Hapa ni barabarani, kunaonekana tuktuk moja iliyo mbele. Kuna uzio wa rangi nyeupe na miti inayoonekana. Kuna dereva wa tuktuk aliyevalia shati la rangi ya machungwa imechukuliwa kupitia kutoka kwenye dirisha la tuktuk ambapo mtu alikuwa anaangalia mandhari ya nje.

Haya ni mandhari ya baharini kunaokena boti lililobeba watalii wakiasili ya kiamerika na mtu mmoja wa kiasili ya kiafrika amesimama akiwa kifua wazi huku ameshikilia kijiti kwenye mkono na amevalia kaptura ya rangi ya samawati.

Hapa ni kwenye uwanja wa ndege, kunaonekana mkono ambao unashika picha. Kuna wasichana na wavulana waliovalia nguo za kitamamduni, wanaonekana wakicheza, wamevalia mahando. Wanaume wamevalia shuka iliyo na rangi ya bendera ya Kenya. Kuna ndege iliyoandika tui yenye rangi ya samawati na nyeupe.

Hii ni ya taswira ya watu waliokusanyika mahali ambapo ni kwenye uwanja wa ndege. Imechukuliwa kutoka ndani kupitia dirisha, ambapo mtu anatazama mandhari ya nje. Kuna watu wanaoshuka kwenye ndege, na wengine wamevalia jaketi ya kuakisi mwanga ya rangi ya kijani na ya rangi ya machungwa. Mmoja amekaa juu ya gari, anaendesha, kumaanisha anapeleka mizigo.

Hii ni bendi ya wachezaji wa nyimbo za kitamaduni. Wanaonekana wanaume wakiwa wamevalia shuka za rangi ya samawati na shati za rangi ya machungwa. Wasichana wamevalia leso za kitamaduni na mahando ya rangi nyeupe, huku wakicheza.

Haya ni mandhari ya kuabudu kunaonekana kanisa moja la gorofa lililo kuwa na mlango wa kahawia na kando kuna bendera ya Kenya, kuna watu wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa za rangi ya samawati wengine watatu wakiwa wamevalia vitenge vya kufanana kuna tenki za maji za rangi ya samawati ambazo ni za kunawia mikono.

Hapa ni mjini, kunaonekana tuktuk nyingi zilizobeba watu, wengine wamesimama kwenye milango wengine wakiwa juu wakionekana wakiwa wanainua mikono juu wakionyesha wanasherehekea ama wanalalamikia kitu kwenye serikali.

Haya ni mandhari ya baharini, kunaonekana mawimbi ya maji yanayokuja mbele na hali ya anga iko shwari. Inaonekana kuwa ni asubuhi ama jioni wakati jua linatua ama linachomoza.

Hili ni kanisa lililopangwa vizuri, na mna rangi kadha wa kadha kwenye paa, kunaonekana feni nyeupe na watu wamekaa kwenye viti, kuna mmoja anaonekana akiingia kanisani, na kwenye madhabahu kuna meza ya rangi nyekundu na misalaba.

Kuna magari yanaonekana kwenye barabara, gari nyeupe mawili na moja leusi. Moja lina chapa ya Toyota na namba yake ya usajili ni KTJ 103D. Kuna tukutuku inaonekana nje ya geti iliyoegeshwa ya rangi ya kijani. Kuna pia nyaya za stima zinazopita na kuna taa ya mwanga inayoonekana.

Kuna magari mawili ya masafa marefu yaliyoegeshwa. Moja ni la rangi nyekundu lingine lina rangi ya samawati. Yamebeba mizigo ya rangi nyeusi na samawati. Yana chapa iliyoandikwa, Danger Wide Load.

Jengo la zamani lililojengwa kutumia mawe inaonekana ni jengo la historia. Kuna taa juu ya mlango na ina mlango wa mbao uliyo rangi ya kahawia, kuna mti unaonekana uliokauka hali ya anga inakaa tulivu.

Hapa ni eneo la kuabudia, ambapo ni kwenye msikiti, una rangi ya maziwa na rangi ya kijani. Kuna watu walionekana wakiwa wamekaa kwenye msingi, wawili wakiwa wameonekana wamelala. Kuna miti inayoonekana kwa mbali.

Kuna manyumba makubwa ya ghorofa inaonekana yenye rangi ya maziwa na samawati ina chapa iliyoandikwa, www.Posta .co.ke Nairobi General Office GPO. Kuna pikipiki pia inaonekana iliyobeba mizigo na una chapa ya posta na pia kuna pikipiki zimeegeshwa na magari mengi.

Hawa ni wanachama wa mrengo wa ODM mmoja anaonekana akiwa anahutubu, kuna vipasa sauti juu ya meza watu wamevalia kofia za rangi ya machungwa zilizokuwa na chapa ya ODM. Wamevalia suti za rangi tofauti tofauti.

Haya ni mandhari ya baharini. Kunaonekana boti moja kwenye maji na pia kando kabisa kunaonekana miti ama mimea ya rangi ya kijani. Hali ya anga iko na mawingu ya rangi ya buluu na meupe kwa mbali.

Hili ni geti leusi lililoandikwa kwa rangi ya machungwa, Shiv Temple Mombasa, Nyali. Ndani kunaonekana miti ya rangi ya kijani na pia kuna miti wa minazi unaoonekana.

Hii ni sehemu iliyomo kwenye ufuo wa bahari. Kunaonekana vitanda ambavyo hutumiwa na watu wanaotoka kuogelea ili kujikausha. Kuna magodoro pia rangi ya samawati yaliyopangwa vizuri. Kuna paa za makuti zinazotengeneza kivuli wakati watu wanapumzika. Kuna miti ya minazi inayoonekana kwa mbali.

Hili ni jengo la zamani linaloonekana kama jengo la historia. Lina milango miwili ilyofungwa kwa mabati. Kuna sehemu ya kutekea maji ambapo kuna mfereji na kuna ndoo nyeusi inaonekana. Kunaonekana mti uliokuwa na matawi ya kijani yakining'inia.

Hili ni eneo la kuabudu ambalo ni kanisa, kwenye lango kuu limepakwa rangi ya samawati na nyeupe. Kuna misalaba na kando kuna chapa iliyoandikwa Pesterian Church of East Africa Makupa Parish. Kuna taa ya kumulika mwanga mkubwa na kuna miti.

Hapa ni kwenye ufuo wa bahari. Kuna mtu anaonekana akiwa amevalia nguo za kitamaduni za rangi nyekundu na samawati. Kando, kuna miti ya minazi inayoonekana na nyumba za kitamaduni zilizo na paa za makuti.

Kuna nyumba ya kifahari iliyojengwa kwa vigae yenye rangi nyekundu. Kuna uzio wa mlingoti na kuna nyasi pia hali ya anga iko shwari inaonekana kuwa asubui au jioni.

Hii ni bango ya matangazo, inamchoro wa watu waliovalia kanzu nyeupe na mitandio. Inamaneno ama chapa iliyoandikwa rolls out entrance exam forms: register your child for the 2022/2023 session in nursery, primary, and secondary .

Haya ni mandhari ya baharini. Boti moja lililo rangi ya nyeupe na samawati. Kuna pango, ambapo kwenye pango kuna karatasi ya rangi nyeusi. Kuna miti pia ya kirangi ya kijani na kuna watu kwenye ufuo wakitembea. Kuna taka nyingi kwenye ufuo.

Kuna gari ya masafa marefu ya rangi ya manjano limebeba tractor ya rangi ya kijani na watu wanaonekana watatu. Kuna nyumba inayoonekana kwa mbali iliyo na paa ya rangi nyekundu na tractor ingine inaonekana kwa mbali pia.

Kuna umati wa watu uliokusanyika, wakiwa wamebalia barakoa. Wahudumu wamevalia sare maalum za Huduma Kenya huko wakiwa wamevalia barakoa za rangi ya samawati. Kwenye meza, kuna rangi tofauti ambayo ni ya kijani na kahawia. Kuna chapa zilizoandikwa, NTSA, Good conduct na NHIF. Inaonekana ni shughuli inayoendelea hapa ni ukusanyaji wa habari maalum.

Kuna bandi ya densi ya kitamaduni wanaonekana wakiwa wanacheza, wamevalia mavazi ya kitamaduni na wamefunga mikanda ama mishipi kwenye kichwa iliyokuwa imebeba kifaa cha kitamaduni kando kuna chapa iliyoandikwa, Diamonds Leisure Golf Club Diani Kenya na kuna mabegi yanaonekana nyuma yakiwa yamepangwa vizuri.

Haya ni maandhari ya mahakamani, tunaona jaji mkuu Martha Koome ameketi akiwa amevalia mavazi ya kotini. Kuna bendera ya Kenya na kuna bendera ya kuonyesha koti kuu ya Kenya. Kuna watu waliokaa upande wa chini huku wanasikiliza, wana maji juu ya meza pia na vitabu.

Huu ni msikiti wenye rangi nyeupe na ya kijani. Una uzio wa glasi uliyochorwa pembe za ndovu. Nje kuna kibao kilichochorwa kinaonekana kina kimechorwa pia binadamu. Nyuma kuna miti na kuna miti ya minazi pia.

Kuna uzio, refu, ulio na rangi nyeupe na ina chapa iliyoandikwa Buffalo Park. Kuna lango kuu au geti la rangi ya kijani. Imechukuliwa kupitia dirisha ambapo mtu alikuwa anaangalia mandari ya nje.

Hawa ni mashabiki wa mpira wamevalia jezi za rangi ya kijani zilizoandikwa Sport Pesa. Wamebeba tarumbeta. Moja anaonekana akiwa amevalia miwani kubwa ya rangi ya kijani. Mwingine ameshikilia koroboi iliyo waka. Moja anaonekana akiwa ameshikilia ngoma akiwa anaipiga.

Hapa ni mjini kunaonekana watu wengi walioko kwenye shughuli zao, kuna magari pia yaliyo barabarani yakiwa yanatembea, kuna mengine yakiwa yameegeshwa kando, kuna jengo kubwa lililokua na bango lililoandikwa Sandone Weather Guard Extreme Pure Acceptic Emersion.

Kuna gari la masafa marefu lililo kwa njia limebeba mzigo iliofungwa kwa kamba ya rangi ya manjano. Mbele kuna dereva anaonekana akiwa anaendesha gari akaiwa amevalia Jacket la rangi ya kijani inayongaa, gari hili lina logo ya Mercedes Benz.

Hapa ni kwenye kiwanja. Kunaonekana wachezaji waliokusanyika mahali pamoja wakiwa wameshikana mikono kwenye mabega wanaonekana wakiwa wanaomba. Kando kuna umati wa watu uliokusanyika ili kuja kushabikia timu zao. Kuna chapa ya betika inayoonekana. Pia kuna michoro tofauti tofauti kwenye mabango.

Hawa ni viongozi wa nchi ya Kenya kuna raisi William Ruto, Martha Koome na spika wa bunge Moses Wetangula. Wameshikilia kitabu kilicho na rangi ya kijani na nyuma imeandikwa " state of the judiciary the administration of FY 2021 "

Hapa ni kwenye ofisi ya kiserekali ya huduma. Kwenye meza kuna wasichana waliokaa na mmoja anatumia komputa. Kuna chapa iliyoandikwa, "Huduma Kenya Service Experience Information Desk." Kuna mzee mmoja aliyevalia nguo nyeusi anaonekana akitembea.

Huyu ni jaji mkuu Martha Koome anaonekana akiwa anaongea na kipaza sauti anaonekana akiwa amevaa kitenge cha rangi ya manjano na samawati kando kunaonekana mchoro uliochorwa ambayo ni logo ya kenya iliokuwa na simba mbili, ngao na mikuki miwili.

Hii ni ofisi ya kiserikali ya Huduma Kenya. Kuna watu wanaonekana wakiwa wametoka kwenye lango kuu. Kuna askari mmoja anasimama akiwa analinda. Kuna gari la kiserikali lililoegeshwa kando. Kuna chapa iliyoandikwa kwa rangi nyeupe "Kuendeleza Huduma Bora".

Umati wa watu waliokusanyika kwenye uwanja wanaonekana wakiwa wameinua mikono juu kuonyesha ishara ya kushangilia, watu wengi wanaonekana kuwa wamevalia shati za rangi nyekundu na kuna mtu mmoja anaonekana akiwa amebeba bendera ya Kenya.

Hawa ni wachezaji wa mpira. Wanaonekama wakiwa wamevalia jezi ya rangi nyeupe iliyo na maandishinya rangi mekundu na meusi ikiwa ina chapa ya KDF. Kuna mmoja anaonekana akiwa amevalia jezi ya rangi ya kijivu, nyuma kuna basi ya rangi ya kijivu. Nyuma ya uzio kuna jengo lililokuwa na rangi ya bendera ya Kenya.

Haya ni mandhari ya baharini, kunaonekana mtu kwenye ufuo wa bahari aliyevalia shuka ya rangi nyekundu na ya samawati. Kando kuna mlingoti ulio na bendera ya rangi nyekundu, kuna nyumba za kitamaduni zinaonekana kwa mbali zilizokuwa na paa ya makuti. Kuna taa ya mwanga kwa mbali.

Hili ni sehemu la kuabudu, ambalo ni hekalu ambapo Wahindu huabudu mungu wao. Kuna gari la rangi ya nyeusi lililoegeshwa kando ya lango kuu na watu wanaonekana wakiwa na shughuli zao.

Hii ni ofisi ya kiserikali tunaona spika wa bunge Justin Muturi akiwa amevaliashati nyeupe na wenzake ambayo inaonekana ni sheria ya hapa, kwenye ukuta kuna chapa iliyoandikwa, Huduma Center, kwa meza kuna kompyuta kadhaa.

Kuna unzo ndefu yenye rangi nyeupe iliyo na mchoro wa mviringo wa rangi ya manjano, kuna geti kuu la kifahari lililo na rangi nyeusi nyuma yake kunaonekana bati la nyumba kunaonekana kuna watu wanaishi, kuna mchoro wa aina ya samaki ama sanamu iliyowekelewa kwenye uzio ulio wa miti.

Kuna magari yanayoonekana kwa barabara. Mawili ya rangi nyeupe, na moja la rangi nyeusi. Moja lina ja logo ya Toyota na nambari yake usajili ni KDJ 1033D. Kando kuna tukutuku iliyoegeshwa, ya rangi ya kijani. Pia kuna nyaya za stima zilizopita, na taa ya mwanga inaonekana.

Hili ni bango la matangazo lililokuwa limechorwa watu wawili ambao mmoja ni mwanamume na mwingine ni mwanamke aliyevalia rangi nyekundu na mmoja amevalia rangi ya kijivu na tai imeandikwa Wolf Women On Fire International Ladies Conference JCC CPC Bamburi Mombasa.

Hili ni jengo la zamani, na kuna magari yaliyoegeshwa ya rangi tofauti. Kuna kijivu, samawati, nyeusi na nyeupe. Kuna mtu anaonekana akiwa amekaa kwenye kiti cha kijani, akiwa amevalia kofia ya kijivu, suruali nyeusi, na shati jeupe. Anaonekana akiwa amelala.

Huyu ni rais wa nchi ya Kenya, anaonekana akiwa ameshikilia biblia kwenye mkono ishara ya kuapa, na huku Kando amewekelea mkono kwenye kitabu kilicho na rangi ya kijani ambacho kimeshikiliwa na bibi yake. Kuna kipaza sauti mbele yake na ako kama ako kwenye uwanja na watu wamekuja kushuhudia.

Kuna chapa yapo matangazo iliyo ya rangi ya samawati na nyeusi kwa mbali iliyo na mwanga midogo midogo iliyo na maandishi yanayosema, Welcome to The Holy Month Of Ramadhan, ina mchoro wa msikiti na mwezi.

Haya ni maeneo ya kuabudu hasa hekalu. Kwenye lango kuu kuna sinamu nyingi zilizo chorwa kama vile binadamu na wanyama kama kondoo chini kuna watu waliokuwa wanaingia ndani na mwingine anatoka akiwa ameshikilia kiuono.

Kuna mahema ya rangi nyeupe yaliyoegeshwa yenye moja inachapa ya KenyaRedcross na msalaba wa rangi nyekundu. Watu wanaonekana wakiwa wameinama wenye wamevalia kanzu kuonyesha ni dini ya Kiislamu wanaongezwa na mtu mmoja aliye kuwa mbele mwenyewe na kiti cha rangi ya samawati kiko mbele na kuna boda iliyoegeshwa kando.

Haya ni maandhari ya baharini. Kunaonekana watu waliokuwa na kiasili ya Kiamerika, wakipanda kwenye boti. Boti lenyewe ni la rangi ya samawati na nyeupe, imeandikwa maneno yanayosema Glass Boat, kuna mahali kuna herufi A na Beach ina namba ya simu.

Kuna msururu wa magari ya masafa marefu yalioko kwenye barabara yamebeba mizigo. Gari moja lina kichwa cha rangi nyeupe na nyingine cha rangi ya samawati ilio na chapa KDP 443N .

Haya ni mandhari ya baharini. Naona feri moja iliyo rangi ya samawati na nyeupe ikiwa kwenye bahari. Nyuma kuna mabango yaliyobandikwa, kuna moja iliyoandikwa 'Likoni' . Inaonekana kua alfajiri ama jioni wakati jua linatua.

Hapa ni mjini kunaonekana magari yaliyoegeshwa na mengine yakiwa yanatembea kuna tukutuku pia. Kuna gari moja lililoandikwa Durat Moon Sacco KBH 317M. Kuna mtu anaonekana akiwa anatembea akiwa amebeba begi kwenye mgongo amevalia barakoa na suruali nyeusi.

Hapa ni kwenye ofisi ya kiserikali. Tunaona kwenye meza kuna chapa iliyoandikwa, Information Desk. Pia juu, kuna mkebe ambao unakisia kuwa wa rangi. Inaonekana sehemu hii inatengenezwa kwa sababu kuna makaratasi yanayoonekana chini kwa upande mmoja.

Kuna watoto wawili na mzee wamekaa wakiangalia upande wa mbele. Kuna viti vya rangi ya manjano na ya samawati. Kuna tangi mbili kwa umbali na nyumba na miti ya rangi ya kijani.

Hapa ni kwenye ufuo wa bahari. Boti la rangi ya kijivu, kuna mti wa mnazi, na kuna jumba la ghorofa linaloonekana kwa mbali. Hali ya anga iko shwari, na hii ni ya rangi ya kijivu.

Kuna umati wa watu waliondani ya nyumba fulani wamevalia mavazi meupe na wengine nyeusi. Wanaoneka wakiwa wameshikilia kombe huku wakishangilia. Nyuma kuna bango lililo na rangi tofautitofauti limeandikwa, Mombasa.

Hii ni sehemu ya kuabudu na kuna mtu anaonekana akiwa ndani akiwa amepiga magoti huku akiomba. Amevalia suruali ya rangi nyeusi na shati iliyo na rangi ya samawati na nyekundu. Kuna televisheni inayo onekana kwa ukuta na mlango ulio rangi nyeupe.

Kuna gorofa kubwa ya kifahari iliyo na rangi nyeupe, kando kuna bustani iliyojaa miti na maua. Kuna maji yanayoonekana, pia kuna jumba la kitamaduni lililokua na paa yenye makuti.

Kuna jengo la kifahari la ghorofa iliyo na rangi ya kijivu inayoonekana kuwa kanisa kwa sababu lina misalaba miwili juu, kuna miti mirefu inayoonekana na kuna watu watatu wanaoonekana nje ya jengo hilo.

Hapa ni katika ofisi ya kiserikali anayeonekana ni aliyekuja naibu wa rais Rigathi Gachagua akiwa ameweka mkono kwenye chombo cha elektroniki juu ya meza kuna computer na kuna na kamera inayonasa video kuna watu waliosimama wakiwa wamevalia nguo za kiofisi.

Haya ni maanthari ya baharini. Kuna boti linaonekana likiwa limebeba watu. Juu kuna mtu aliyelala anaonekana akiwa anapiga picha. Amevaa shati la rangi nyekundu. Kando kabisa kuna majumba ya kifahari yanayoonekana.

Jengo la zamani lililojengwa kwa mawe, sehemu kubwa ya muundo huu imearibika kwa sababu ya hali ya hewa na muda mrefu bila kutumika. Muundo wake unaonyesha kuwa ulikuwa wa kifahari. Eneo hili linaonekana kuwa tulivu na halina shughuli za kibinadamu kwa sasa.

Kuna jengo kubwa au la ghorofa lenye rangi ya maziwa. Lina chapa iliyoandikwa the 'Supreme Court of Kenya'. Pia kwenye bango hili kuna maneno yaliyoandikwa, 'Supreme Court of Kenya, LGBTQ plus community have the right to Freedom of Association which includes the right to form an association of any kind'.

Hii inaonekana ni sehemu ya makumbusho. Kuna mchoro ulioekelewa kwa ukuta na jumba hili linaonekana ni jengo la zamani kwa sababu linaporomoka. Limeandikwa,"Embedded in coral stone in year 1700 page of Uru Kuran from Surati Baradhish."

Kuna uzio wa milingoti iliyojipanga vizuri ya rangi ya kijivu, kando kuna mimea midogo midogo iliyomea na pia kunayo mchanga uliochimbwa na ulio na vijiti juu.

Hapa ni kwenye bahari kunaonekana boti moja lililo na mtu mmoja aliyevalia shati la samawati na kaptura ya manjano ina chapa ya alama Uber. Kwenye bandari kunaonekana maboti mengi yaliyoegeshwa.

Hawa ni wanachama wa mrengo wa PNU. Wanaonekana wakiwa wamevalia skafu za rangi ya samawati zilio na chapa ya PNU. Kwenye meza kuna keki ya rangi ya samawati, nyeupe na nyekundu iliyo na chapa iliyoandikwa PNU @ 15.

Hii ni taswira ya barabarani. Kuna mabasi, gari, zilizoegeshwa. Basi hizo zina chapa iliyoandikwa "Cool". Kuna tukutuku inayoonekana ikiwa inapita. Nyuma kuna gorofa pia ya rangi nyeupe.

Haya ni mandhari ya baharini. lnaonekana maji, pia kwenye ufuo kuna watu wanaonekana wakiwa wametembea. Kando kabisa, kuna miti ya minazi, kuna mwamba na kuna nyumba kwa mbali inaonekana yenye makuti.

Huyu ni jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome. Anaonekana akiwa anaongea kama anahutubia watu, amevalia sare nyekundu na nyeupe na nyeusi, amesimama kwenye meza iliyoandikwa judiciary republic of Kenya

Hawa ni mashabiki wa mpira. Wameshikilia bendera zilizo za rangi ya samawati na imeandikwa kwa rangi ya nyeusi Bandari Fans . Wanaonekana wakiwa na furaha, wengine wamekaa huku wakitazama.

Hapa ni kwenye kituo cha garimoshi lenye rangi nyekundu, manjano na mbele ina bendera ya Kenya. Pia lina rangi ya nyeupe kando kuna reli ya chuma na kuna kokoto za rangi ya kijivu. Kuna chuma cha rangi nyekundu pia kimeonekana.

Kando mwa uzio kuna magari mawili ya masafa marefu yaliyoegeshwa. Lori moja imebeba mzigo wa rangi ya samawati na ina chapa ya pili. Ya pili ina rangi ya nyekundu. Kuna dereva anaonekana kwenye gari moja.

Hapa ni kwenye ufuo wa bahari. Kunaonekana mashua ya rangi ya kijivu na kuna taka mingi. Pia kuna mimea iliyosambaa ya rangi ya kijani. Nyuma kuna miti ya minazi mingi iliyomea.

Hizi ni stakabadhi maarufu zinazojulikana kama pasipoti kuan ya rangi nyeusi na rangi ya samawati. kando Kuna mchongo wa sanamu ya pundamilia pia kuna kifaa kinachoekelewa, kilichokuwa na kalamu ndani ambacho kinaonekana ni kifaa cha utamaduni.

Watazamaji wamekusanyika kwenye uwanja wa mchezo, ili kushangilia timu zao zinazocheza mpira wa wavu. Kuna timu mbili tofauti, ya kwanza imevalia jezi nyekundu ikiwa na maandishi meupe, ya pili wamevalia rangi ya kijani inayong'aa na kaptula za samawati. Wanaonekana wakiwa wameruka juu zaidi, ili kupiga mpira.

Kuna jengo la rangi ya maziwa limeandikwa kwa ramgi ya samawati na ya nyekundu ikisema Welcome to Diani Airport KAA, Kenya Airport Authorities, Setting our Tight High. Kuna mchoro wa maji na mti wa mnazi, kando kuna msichana anaonekana wa kiasili ya kiamerika amevalia shati nyeusi na suruali ya rangi ya samawati.

Hapa ni kwenye kituo cha usafiri haswa wa magari kuna magari yaliyoegeshwa na nyuma kuna nyumba ya rangi nyeupe na samawati na moja ya rangi ya maziwa, gari moja lina mchoro uliondikwa, Who Is The Boss Now. PIa lina mchoro wa msanii na limeandikwa, The World. Nambari yake ya usajili ni KBC 553V.

Kuna wanajeshi waliovalia nguo za rangi nyeupe na kofia na viatu vya rangi nyeusi. Wanaonekana wakiwa wamebeba bendera ya yenye rangi nyekundu na samawati wakitembea. Kuna mtu mmoja anaonekana akiwa amesimama katikati mwenye amevalia suti nyeusi akiangalia wapiga ngoma.

Kuna jengo la rangi ya maziwa lililokuwa na paa ya rangi ya samawati, ina milango ya rangi nyeusi kwenye lango kuu ama kwenye geti kuna chapati iliyoandikwa, The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Kuna nyaya pia za stima zimepita.

Hii ni barabara kuu yenye njia mbili. Inaonekana lori mbili ya rangi ya manjano zikiwa zimeendeshwa. Kuna nyaya za stima zilizopita. Pia kuna mataa ya mwanga katikati mwa barabara. Kuna nyumba zinazoonekana kwa mbali.

Kuna uzio wa ukuta ulio rangi nyeupe, viti, na kuna mahali palipo na bandiko yaliyoandikwa Bahari though beach villas. Imechukuliwa kupitia dirisha mwa tuktuk ambapo mtu alikua anatazama mandhari ya nje.

Hapa ni ndani ya nyumba, kunaonekana kabati nyingi, mifereji miwili na pia kwenye kabati moja kunaonekana simu ya ofisini. Kuna mapipa mawili ya rangi ya kijani yanaonekana, na kitu cha kunawisha mkono ambacho kyenye kimetengeneza kivuli kwa meza.

Haya ni mandhari ya baharini. Kwenye ufuo wa bahari kunaonekana takataka na mchanga mwingi. Kuna boti lilioko lenye rangi ya samawati na nyeupe. Kuna watu wanaonekana kwenye maji, mmoja akiwa ameinua mkono juu, akionekana anachukua picha, na kuna boti pia kwenye maji.

Hapa ni mjini kuna gari zilizoegeshwa kando, kuna jumba refu la rangi ya nyeupe lililoandikwa, Mombasa Jubilee Christian Church kando kuna nyaya za stima zilizopita na taa ya mwanga na pia kuna transfoma ya rangi ya kijivu.

Hapa ni kwenye uwanja, inaonekana watu wengi ambao ni mashabiki wa mpira wamekuja kuona mpira. Wachezaji wanaoneka wakiwa wanacheza na mpira ukiwa hewani. Wanevalia jazi za rangi ya kijani na manjano na wengine rangi nyekundu na nyeusi.

Hii ni taswira ya kanisani. Kuna watu wanaonekana wakiwa wamesimama huku wakiinamisha vichwa vyao. Wamevalia nguo za rangi nyeupe wengine rangi ya samawati na vitambaa kwenye kichwa. Kwenye madhabahu kuna rangi nyekundu, pia kuna karatasi zilizoekelewa kwenye ukuta.

Kuna jengo kubwa la rangi ya maziwa, linaonekana kuwa kanisa. Kwenye lango kuu lenye rangi nyeusi, kuna logo iliyowekwa ya kanisa, kuna maandishi pia yanayosema, Winners Chapel International, Worship With Us.

Kuna msikiti moja mkubwa ulioandikwa Masjid Amani Babisheba kuna gari aina ya Proboxi ya rangi ya kijivu na nyeusi limeegeshwa nje ya msikiti, kuna watu wawili wanaonekana wakiwa wanatembea kuna duka kando linaloonekana.

Haya ni madhari ya kuabudu ama ya kidini. Kunaonekana maalim kwenye jukwa akiwa anahubiria watu. Amevalia walai ya rangi nyeupe, kanzu ya rangi ya kijivu, na ana kipaza sauti. Watu wamekaa kwa sakafu wakiwa wanaangalia.

Hii ni ofisi ya kiserikali ya huduma, inaonekana Justin Muturi, aliyevalia shati nyeupe na nyekundu kwenye mikono. Anaonekana akiangalia televisheni iliyo kwenye ukuta, inayosema, "To Advertise Here, Call 072223 0000". Na msichana mmoja anaonekana akiwa anatabasamu usoni.

Haya ni mandhari ya barabarani. Kunaonekana gari lililoegeshwa chini ya mti. Kuna lori moja inakuja wakati upande wa mbele, imechukuliwa kupitia dirisha la tukutuku, wakati mwenyewe alikuwa anaangalia mandhari ya nje.

Haya ni maandhari ya bahari, kuna meli mbili zinazoonekana za rangi ya samawati, moja imebeba watu wengi, ingine imebeba magari na bajaji, nyuma kuna ghorofa nyingi zinazoonekana lwa mbali.

Hapa ni kwenye chumba cha mapumziko. Kunaonekana kitanda kilichokuwa cha rangi ya kijivu na shiti za rangi nyeupe na neti ya rangi nyeupe. Kuna mtu anayeonekana kwenye kioo akiwa amesimama akiangalia upande wa kushoto.

Hili ni jengo linaonekana kuwa kama kanisa la rangi nyeupe, kuna nyaya za stima zinaonekana na mtu mmoja anaonekana akiwa amesimama kando, kuna miti na sehemu hii ina mchanga mwingi.

Kuna bango lililoandikwa kwa wino mweusi coral beach resort rooms villas, cottages, apartments, conference center, beach bar and restaurant. Kuna jumba linaonekana kwa mbali lenye mabati ya rangi nyekundu imechukuliwa kupitia dirisha la gari ambapo mtu alikuwa anatazama maanthari ya nje.

Haya ni mandℎari ya baharini, kuna feri mbili zilizo na rangi ya samawati na nyeusi. Moja inaonekana ikiwa imebeba magari, ambayo tuna lori na gari ndogo. Kwa mbali, kuna miti inayoonekana.

Haya ni mandhari ya baharini. Kunaonekana mawimbi ya maji, pia kando kuna jumba la kifahari linaloonekana kama jumba la kupumzikia ama jumba la kisherehe iliyo na rangi nyeupe. Na pia nje kuna mlingoti iliyosimamishwa kutengeneza kivuli yaliyo na paa za makuti.

Hiki ni kifaa cha kisasa cha kufua nguo na kukausha kimewekwa kwenye rafu ya mbao. Sehemu ya juu ina dirisha kubwa ya glasi linaloonyesha nguo ndani, huku sehemu ya chini ikiwa na maandishi yanayohusu usafi wa hali ya juu kwa kutumia mvuke. Vifaa hivi vina alama vya ubora na dhamana ya miaka kadhaa, na vimepangwa vizuri katika sehemu ya kuonyesha bidhaa dukani.

Hili ni eneo la kujiburudisha. Kuna viti na meza zilizopangwa, zenye rangi ya kijivu na rangi ya kijani. Kuna jumba lidogo la rangi nyeupe, lililoandikwa, Frangipani Pizzeria. Kuna ubao uliko kando uliokuwa na maelezo fulani.

Kuna umati wa watu uliokusanyika. Wamekaa wakisubiri. Kuna mama mmoja anaonekana ameshikilia mtoto mwenye anatazama karatasi, aliyevalia nguo nyeusi. Kuna msichana mmoja anaonekana anachekesha wenzake huku akitembea akiwa ameshikilia karatasi. Kuna mhudumu mmoja wa kampuni hii aliyevalia nguo nyeusi anatazama watu. Inaonekana kuwa anawapea maelekezo.

Hii ni chapa ya matangazo iliyo na rangi nyeupe, ya manjano, ya kijani na imeandikwa kwa maandishi ya rangi nyeusi inasema, The Judiciary State of Judiciary and The Administration of Justice, ina logo ya Kenya ilioko na simba mbili na mishale miwili na ngao moja.

Jengo refu lenye nguzo jeupe limejengwa kwa mtindo wa kifahari likiwa na mnara wa juu wenye michoro wa kidini, kwenye sehemu ya mbele kuna chora mkubwa uliyochorwa ukutani, gari jeupe limesimama karibu na barabara yenye mzunguko ya rangi nyeusi na nyeupe.

Haya ni mandhari ya msikitini. Kuonekana watu waliovalia kanzu za rangi nyeupe ya maziwa na nyekundu, wakiwa wamevalia walahi. Mmoja anaonekana akiwa na kikoi kwenye shingo, huku akiinua mikono. Kwenye ukuta kuna zulia za rangi tofauti

Haya ni maandhari ya baharini, inaonekana feri mbili zilizo na rangi ya samawati na nyeupe moja inaonekana ikiwa imebeba watu na ingine inaonekana ikiwa imebeba magari nyuma kuna majengo yanayoonekana kwa mbali.

Kuna gari la masafa marefu la rangi ya manjano ambao uliubebea magari wenzake lililo na chapa nyuma inayosema, 'Danger Wide Load.' Limebeba gari ama tingatinga ya rangi ya kijani iliyo na kichwa cha rangi nyeusi na kijani.

Haya ni mandhari ya biashara, haswa duka kuu. Kunaonekana runinga zilizoko kwenye rafu, moja ikiwa inaonyesha picha yenye nyasi kando kando ya barabara na anga ikiwa ya buluu. Pia kuna jokovu zilizopangwa kwenye rafu.

Hii ni taswira ya mtu mmoja aliyeko mahali fulani ambapo ni kwenye uwanja wa ndege. Imechuuliwa ndani kutoka dirisha ambapo mtu anatazama mandhari ya nje. Kuna ndege ya rangi nyeupe na nyekundu inaonekana na gari dogo lililona kifuniko au bendera ya rangi nyekundu.

Hapa ni bandarini kuna mizigo kadhaa wa kadhaa, kuna ya rangi nyekundu, ya kijivu na ya samawati. Kuna watu wawili wanaonekana, mmoja akiwamevalia ovaroli ya rangi ya chungwa, mwingine akiwa amevalia kofia ya kujikinga ya rangi ya manjano.

Haya ni madhari ya baharini. Kuna feri moja inayoonekana kwenye maji ikitembea. Imebeba watu wengi na kando kuna majumba yanayoonekana kwa mbali na miti kwa mbali na nyaya za stima pia zinaonekana.

Hapa ni kwenye kituo cha usafiri ambacho ni kituo cha garimoshi. Kunaonekana garimoshi ndefu yenye rangi nyekundu, nyeupe na manjano. Watu wanaonekana wakiw wanaabiri. Kando kando kunanyasi zilizopandwa kwenye mtindo maalum ambao unatengeneza herufi W ama V.

Hili ni duka kuu, kuna watu wanaonekana waliovalia koti fupi za rangi ya machungwa , kuna mifuko , kuna makompyuta, kuna vikapu vya kubebea mizigo, kuna mtu anaonekana akiwa ameweka vitu kwa mfuko.

Kuna wasichana wanne wanaonekana wamevalia shuka ama mahandro yenye rangi ya samawati na kijivu, kwa mabega wakiwa wamevalia shanga za kitamaduni wanaonekana wakicheza densi. Kuna gari nyeusi lililoegeshwa kando yao ikiwa na mlango wa nyuma ukiwa wazi kuna miti ya minazi inayoonekana kwa mbali.

Kuna umati wa watu uliokusanyika kwenye uwanja wa mpira wanaonekana wakiwa wamevalia mashati ya jezi wengine wakiwa wameshikilia tarumbeta na wengine wakishangilia wakiruka, kuna mmoja aliyevalia shati nyeusi amebeba bango lililoandikwa kwa hola nyuma kabisa kuna chapa lililoandikwa, "Exit."

Eneo hili ni la burudani ama la kujistarehe, kunaonekana viti vya rangi ya kijivu vilivyopangwa vizuri. Paa la jengo hili ni la makuti kuonyesha utamaduni. Hali ya anga ni safi na kuna miti ya minazi. Pia kuna uzio wa rangi nyeupe kandokando mwa jengo hili.

HIli ni eneo la biashara kuna ghorofa moja inaonekana kwa mbali iliyo na Chicken Inn, Pizza Inn, pia ina kanisa na chapa, Healing Jesus Christian Church. Kuna tuktuk zinazonekana zikiendeshwa magari yaliyoegeshwa na watu wanaonekana wakiwa kwenye shughuli zao.

Watu wengi wanaonekana wakiwa wamekusanyika wakiwa wamebeba mabagi, inaonekana ni kwa kituo cha usafiri ambacho ni kituo cha garimoshi. Kuna jumba refu lililokua na chapa Mombasa Terminus lililo na vioo na rangi ya maziwa.

Kuna umati wa watu waliokusanyika mahali wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa kuna mmoja ako kwenye meza huku akichukua vidole au mihuri akisaidiwa haya mazingira yanaonyesha shughuli ya ukusanyaji wa taarifa inayoendelea.

Kuna umati wa watu uliokusanyika Kwenye ukumbi fulani. Wanaonekana wakiwa wameinama, ishara ya kuabudu. Wengi wamevalia kanzu za rangi nyeupe. Kando kabisa kuna ghorofa linaloonekana la rangi ya maziwa na nyekundu.

Hawa ni wachezaji wa kandanda wamevalia jazi la rangi ya samawati zilizoandikwa Bandari FC. Wanaoneka wakiwa wanashangilia, mmoja akiwa ameshikilia mwenzake kwenye kichwa, kuonyesha amefunga bao.

Hapa ni makaburini. Naona kadha wa kadha kuna nyumba iliyo ya kiutamaduni iliyo na makuti na msalaba juu. Kuna gorofa upande wa kando linalojengwa, na watu wanaonekana wakiwa juu. Mmoja amevalia nguo nyeusi na kuna mwingine amevalia shati jekundu.

Hapa ni kwenye ofisi ya kiserikali, ambayo ni Huduma Kenya. Kuna watu ama wahudumu walioko ndani wakiwa wamesimama, na mmoja ameketi kwenye kiti cheusi. Kwenye meza imeandikwa, Information Desk Huduma Kenya, na ina rangi ya kijani, nyeupe, nyeusi, na nyekundu.

Haya ni mandhari ya kuabudu haswa hekalu. Tunaona michoro iliyowekelewa mbele ya madhabahu na yenye ina rangi ya kung'aa. Kwenye dari kuna taa ndogo ndogo zinazowaka, pia kuna kitanda kinachoonekana kwa mbali.

Hapa ni ofisi ya kiserikali ambayo ni Huduma Kenya kwenye chumba kilichogawanywa na kwenye glasi tunaona msichana mmoja aliyesimama aliyevalia shati nyeupe yenye kola nyekundu na mkono nyekundu, amevalia suruali ya rangi ya nyeusi na ametoa kiatu kimoja kwenye kuna chapati zilizoandikwa, Kuendeleza Huduma Bora, Transforming Public Service.

Haya ni mandhari ya baharini kunaonekana feri moja ya rangi ya samawati na nyekundu ikiwa kwenye ufuo na magari yanapanda, kuna gari ya rangi ya manjano, tukutuku ya rangi ya nyekundu, gari la rangi ya kijani na tukutuku ingine inaonekana ni wakati wa usiku kwasababu kuna taa nyingi zinawaka.

Kuna magari la masafa marefu lililobeba tinga tinga ya rangi ya manjano iliyo na chapa 730. Ina mtungi wa kuzima moto wa rangi nyekundu. Kuna nyaya za stima zinazoonekana zikipita na ghorofa ambayo haijamalizika kujengwa.

Jengo la zamani lilijengwa kwa mawe na lina mchoro wa kipekee, lina chapa iliyoandikwa kwa wino mweusi "Mombasa Wreck Excavation". Jengo hili linakaa halijatumika kwa muda mrefu. Kuna kikaragosi kilichovalia hewa nyuma na kina rangi ya manjano na nyeusi.

Hapa ni kwenye eneo la biashara. Kuna bajaji zilizoegeshwa zikiwa na wenyewe. Kando kuna mabango; moja ya rangi ya samawati na moja nyeupe. Kuna gari linaonekana likielekea upande wa kushoto. Kuna majumba na nyaya za stima pia zinaonekana.

Haya ni mandari ya kanisani. Padri wanaonekana wakiwa wameshikilia matawi kuonyesha ilikuwa na siku kuu ya matawi. Kuna watu wanaonekana wakiwa wamevalia kanzu za rangi nyekundu na nyeupe.

Hapa ni kwenye kituo cha usafiri, wa magari, na magari aina tofauti tofauti yanaonekana yakiwa yameegeshwa. Kando kuna ghorofa iliyo na rangi nyekundu na nyingine nyeupe. Mbali kabisa unaona milima, na kuna kivuli kinachozuia mwanga wa jua.

Haya ni manthari ya baharini, inaonekana boti mbili zilizobeba watu, kuna moja iliyekaa kwenye paa la boti, kwa maji kuna tube za kusaidia watu kuogelea, hali ya anga iko tulivu.

Hili ni eneo la msahalani mlango unaonekana ukiwa wazi kuna choo cha kukaa ambacho ni cha rangi nyeupe na kiko wazi. Kwa ukuta kuna mahali kuna bandiko la rangi nyeusi kando kuna karatasi ya chooni na kuna brushi inayo tumika kuosha choo dirisha liko wazi na unaona chapa ilioandika nambari 32.

Haya ni mandhari ya baharini. Kunaonekana maboti mengi kwenye maji. Kuna jumba la gorofa la kifahari na ni rangi nyeupe na mabati ya rangi ya nyekundu. Mwisho kuna miti mbali inaonekana. Anga iko ya rangi ya buluu na wingu jeupe.

Kuna bango la matangazo lililo na rangi nyeupe na nyekundu lililo na maandishi national museums of Kenya where heritage lives in Rabai cultural landscape Carol of Christianity in Kenya supporter by the German high commission, kuna pia nyaya za stima zinapita.

Kuna jaji mkuu, Martha K𝑜ome aliyevalia mavazi ya kotini akiwa ameshikilia bibilia kwa mkono wake. Kuna kipaza sauti kwenye meza na kuna bendera la Kenya mbili zinazoonekana nyuma yake.

Hii ni garimoshi ina bendera ya Kenya iliyobandikwa mbele na kuna chapa ya maandishi imeandikwa 5J0J lina rangi nyeupe na njano na nyekundu linaonekana likiwa linatembea.

Hiki ni kibao cha matangazo. Kina rangi ya kijani na nyeupe. Kimeandikwa kutumia wino wa rangi nyeusi. Kimeandikwa muda na msikiti. Kinasema, "FIJI MUSLIM LEAGUE".

Haya ni mandhari ya biashara, hasa biashara ya kuuza nguo. Kuna mishipi inayoonekana, koti mbili zenye rangi nyeusi, kuna marinda yenye rangi tofauti tofauti, sakafu inaonekana kuwa rangi ya maziwa na nguo zingine zimewekwa kwenye rafu.

Jengo la zamani lililojengwa kutumia miti na makuti. Sehemu kubwa ya muundo huu imeharibika kwa sababu ya hali ya hewa na muda mrefu bila kutumika. Eneo hili linaonekana kuwa tulivu na halina shughuli za kibinadamu kwa sasa.

Hapa ni madukani na biashara inayoendelea hapa ni ya kuuza jokovu. Jokovu hizi ziko wazi na ni za rangi tofauti, nyeupe na ya kijivu. Kwenye ukuta kuna chapa iliyoandikwa, "Mika," na pia kuna kizima moto cha rangi nyekundu.

Haya ni mandhari ya biashara kunaonekana watu wawili waliobeba mfuko za rangi ya manjano wakiwa wametoka kwenye duka kuu na wanapitia lango kuu. Kuna mmoja aliyevalia shati nyeusi. Inaonekana kuwa ilikuwa ni masaa ya usiku.

Hapa ni mjini. Kuna pembe za ndovu zinazoonekana zilizo na rangi ya nyeupe. Kuna tukutuku ya rangi nyeusi iliyoandikwa, " Watu Bwana". Kuna magari yaliyoegeshwa na mengine yakiwa yanatembea. Kuna watu wanaonekana, wakiwa wanatembea wakiwa kwenye harakati zao.

Kuna umati wawatu walioketi huku wakiangalia upande wa mbele kwenye jukwaaa ambapo kuna bandi ya densi ya kitamaduni wanacheza, wamevalia shuka za kitamaduni na shuka iliyokuwa na rangi ya nyeusi, nyekundu na nyeupe, kando kuna wacheza ngoma watatu.

Hapa ni mjini, kunaonekana tukutuku ya rangi ya manjano na kuna mtu anayeendesha ambaye amevalia suruali ya rangi ya samawati na shati nyeupe. Kando kunaonekana duka lililoandikwa Bata, pia kuna bango lililoandikwa ATM. Kuna viti vinavyoonekana kwa kando na watu wakiwa wamekaa.

Hii ni sehemu ya kuabudu ambayo ni msikiti. Kuna rangi nyeupe na ya kijani. Kuna chapa iliyoandikwa, "Msikiti Laudha, Lamu". Kuna mwanaume anaonekana akiwa amekaa akitabasamu, amevalia shuka iliyo na mchoro.

Umati wa watu unaonekana ukitoka kwenye kituo cha usafiri. Imechukuliwa kutoka ndani kupitia dirisha, ambapo mtu anatazama mandhari ya nje. Kuna ndege iliyoegeshwa ya shirika ya Jambo Jet, na kuna gari lililoegezwa kando.

Kuna jengo lisilomalizika ambapo limesimika maji yanayoonekana kuwa machafu. Kuna miti mirefu iliyoziba miale ya jua kufika ambayo inatengeneza kivuli kwenye maji hayo, kando kuna jumba linaloonekana lenye mabati ama paa ya rangi yekundu.

Kuna bomba la maji kubwa lenye rangi ya kijivu. Kando kuna miti ya rangi ya kijani. Kuna miale ya jua, inayoonekana kwa mbali, ambayo imezibwa na miti mirefu ama matawi. Kuna uzio uliokuwa wa chuma umepita.

Eneo la uwanja wa ndege chenye lami na mistari ya kuashiria kuna ndege, magari kadhaa na mtu mmoja alivaa sare ya usalama au kazi akitembea kwenye uwanja. Majengo yanaonekana nyuma ya magari.

Kuna vifaa vya muziki zinavyoonekana kwenye rafu moja ikiwa rangi ya kahawia ingine ikiwa rangi nyeusi. Kando kuna mablanketi yaliyo kwenye karatasi. Pia kuna picha inayoonekana kwa mbali iliyochorwa mama akiwa analala na mtoto.

Haya ni mandhari ya baharini. Kuna maboti matatu yanaonekana na watu wengine wakiwa kwenye maji wakiwa wanaogelea. Kuna mtu mmoja anaonekana akiwa amekaa kwenye boti akiwa amevalia suruali nyeupe na vesti nyeupe. Juu kuna chandarua chenye rangi ya samawati na nyeupe.

Mlango ambao wenye madirisha ya vioo mbalimbali, umefunguliwa kuelekea ndani. Zulia la bluu, taa kubwa, na mtu ameketi mbele ya mimbari. Mwanga wa dari pamoja na feni za ukutani, zinaonekana zikiwa zimening'inia kwa ustadi.

Hapa ni mjini panaoenakana tukutuku mbili, moja ya rangi ya manjano nyingine rangi ya samawati. Moja imeandikwa ina chapa ya Adidas na imeandikwa Babylon na ina chapa ya usajili KTWV781Z.

Hapa ni kwenye kituo cha usafiri, ambacho ni ndege. Kuna watu wanaonekana wakiwa wanaabiri. Kuna watu wengine wamevalia koti ya kijani inayong'aa.

Hii ni taswira ya watu wawili walioko mahali fulani ambako ni kwenye uwanja wa ndege. Imechukuliwa kutoka ndani kupitia dirisha ambapo mtu anatazama mandhari ya inje. Kuna gari lidogo linaloonekana, inakisiwa linapakia mizigo kwenye ndege. Ndege hii inachapa iliyoandikwa, "Jambo Jet.com," na ni ya rangi nyeupe na nyekundu.

Kuna jumba la kifahari ambayo ni ghorofa na nyumba ndogo za rangi nyeupe. Ina paa ya rangi ya kitamaduni ambayo ni ya makuti. Kwenye paa kuna solar na pia kuna miti nyuma yake.

Haya ni madhari ya kanisani. Kuna watu wengi wanaonekana walioketi kwenye viti vilivyopangwa huku wakitazama upande wa mbele. Kwenye madhabahu kuna msalaba na pia kuna michoro miwili iliyochorwa Yesu. Pia kuna feni zinazoning'inia kutoka kwenye paa.

Hili ni gari la masafa marefu la aina ya Mercedez Benz. Kichwa chake kiko na rangi ya kijani. Limebeba lori lingine juu la rangi ya kijani. Inaonekana kuwa ni kifaa kinachotumiwa na wanajeshi au polisi kurusha vilipuzi.

Hapa ni kwenye ufuo wa bahari, kuna vitanda vya kupumzika na meza za rangi ya kahawia, kuna magodoro iliyopangwa kuelekea juu ya rangi ya samawati. 𝐾una miti ya minazi na kuna paa za makuti.

Kuna boti kwenye ufuo wa bahari. Linalo rangi ya nyekundu, nyeupe na kijani. Wamama wawili wanaonekana wakiabiri boti hilo. Kuna watu waliosimama kwenye boti, na wengine wakiwa wamekaa. Lina bendera, iliyo na rangi nyekundu, kijani na nyeupe.

Kuna jumba kubwa la kifahari linaonekana kuwa msikiti. Kuna bendera juu iliyo rangi nyeupe na nyekundu. Kwenye lango kuu kuna mtu aliyekaa aliyevalia kofia ya rangi ya manjano. Kuna lango mbili. Moja ya rangi ya kijivu na nyingine ya nyeusi ikiwa na maua ya rangi nyekundu.

Haya ni mandhari ya baharini inaonekana kwenye ufuo kuna taka mingi. Kuna viti vilivyopangwa vizuri vya rangi nyeupe. Paa ya nyumba ni ya makuti kuonyesha utamaduni kuna miti ya minazi na miti mingine mingi.

Ni kwenye mandhari ya baharini inaonekana boti moja lililoandikwa, Monsoon, yenye rangi nyeusi na lina bendera ya Kenya. Kuna watu wamekaa wanaonekana wakiwa wanasafirishwa.

Hapa ni kwenye ofisi ya kiserikali, ambayo ni ya Huduma Kenya. Kuna msichana aliyekuwa na tabasamu amekaa, akiwa anatumia kipakatalishi. Kuna watu waliosimama kando wakiwa wanamtazama, wakiwa wamevalia sare za kazi. Kwenye ukuta kuna chapa zilizoandikwa, "Transforming Public Service Delivery. Huduma Kenya Transforming Public Service Delivery."

Kuna gari moshi lililobeba mizigo mingi ya rangi tofauti; kuna rangi nyekundu, samawati, kijivu, pia ina bendera ya Kenya iliyochorwa mbele. Kuna reli, na kuna kokoto za rangi ya kijivu.

Hili ni gari ya masafa marefu iliyo na kichwa ya rangi nyeupe, iliyo na chapa ya simpet. Imebeba mzigo uliofunikwa na chandarua cha rangi ya kijani. Ina chapa ya usajili ya KCD 425 Y na ni gari la kampuni ya Mercedes Benz.

Haya ni mandhari ya baharini, tunaona bahari na mtu mmoja aliyevalia nguo nyeusi. Kando kuna uzio wa rangi nyeupe, kuna boti lenye rangi nyeupe na samawati, kuna mti wa mnazi unao onekana pia. Kando kunaonekana sehemu ya kuogea ambapo kuna mfereji.

Kuna nyumba za kifahari ni moja yenye rangi ya maziwa na manjano na nyeupe iko na mlingoti uliokua na bendera ya rangi nyeupe na nyekundu. Kando kuna bustani ya maua yaliyo na rangi ya zambarau na kijani. Hali ya anga iko shwari.

Hapa ni kwenye ufuo wa bahari, kunaonekana nyumba moja iliyojengwa kutumia miti na paa ya makuti, inayochapa ama bango lililoandikwa, Lucy Adereble Massage Specialised in All Types of Massage na nambari yake ya simu. Eneo hili linaonekana kuwa tulivu.

Haya ni mandhari ya baharini. Kwenye ufuo kunaonekana vibanda vilivyojengwa kwa miti na yenye yana paa za makuti. Kuna bango lililoandikwa, Sands Kongo. Pia kuna boti la rangi nyeupe lililokuwa na maandishi ya rangi nyekundu.

Kuna miti ya minazi iliyo na minazi iliyozingirwa na mchanga mwingi wa baharini. Kuna jumba linaloonekana kwa umbali la rangi nyeupe. Pia kuna miti mingine inayoonekana. Eneo hili linakaa tulivu sana.

Haya ni maeneo ya kuabudu. Inaonekana kanisa lililokuwa na rangi ya maziwa na uzio ulio na rangi ya maziwa na samawati. Imeandikwa, Friends Church na ina logo iliyo mviringo na bibilia katikati.

Kuna jumba la kifahari lenye rangi ya maziwa. Linaonekana bado likiendelea kujengwa. Mbele kuna mti wa mnazi unaoonekana kuwa mrefu na kuna mawe au pango zilizomewa na miti juu.

Kuna umati wa watu uliokusanyika ili kushuhudia kuapishwa kwa raisi mpya ambaye ni Raisi William Ruto. Kando yake kuna mke wake aliyeshikilia vitabu viwili, cha rangi nyeusi na cha rangi ya kijani, ambapo raisi anaekelea mkono juu. Kuna mwanasheria kando yao anaowaongoza na kuna vipaza sauti pia.

Kuna gari lililoegeshwa na rangi ya nyeusi ikiwa na mlango wa nyuma wazi, ambapo kuna mizigo ndani. Kuna mwanaume anayeonekana amevaa shati jekundu na suruali nyeusi. Kuna wasichana waliovalia nguo za kitamaduni wanaonekana wakicheza na pia kuna bango lililoandikwa, "Karibu", na nyuma kuna kiti kilicho cha rangi nyeupe na kahawia.

Kwenye ufuo wa bahari kunaonekana ngamia tatu zinazoongozwa na mtu mmoja Zina mtandio za rangi nyekundu, mwenyewe amevaa kofia nyeupe shati jekundu na suruali ya rangi ya kahawia.

Haya ni mandhari ya baharini. Kuna watu wako ndani ya boti yenye rangi ya samawati. Wanaangalia kwa umakini chini. Mmoja amesimama akiwa anaangalia nyuma.

Kuna mtaro unaoonekana na maji mengi machafu, kando kuna nyaya za stima zilizopita pia kuna jumba linaloonekana lililokuw na uzio wa matofali. Kuna pikipiki inayoonekana kwenye barabara na kuna watu pia wanatembea.

Hapa ni mjini, kunaonekana magari mengi yaliyoegeshwa. Tukutuku nazo zinatembea barabarani pia watu wameonekana wakiwa wanatembea ama wako kwenye shughuli zao. Kuna majumba makubwa makubwa ya kifahari yaliyo na rangi nyeupe na rangi ya samawati. Kuna nyaya za stima pia zinaonekana zikiwa zinapita.

Mfano wa boti ya kitamaduni yenye tanga kubwa iliyofumwa likionyeshwa ndani ya jumba la makumbusho. Inaonekana kuwa ni chombo cha baharini cha zamani. Na kuna maandishi yanayoonekana kwa mbali yanayosema "19th Century" na karne, yakionyesha umri au muktadha wa kihistoria wa boti hii.

Hii ni eneo la biashara, kuna gari aina ya basi linaonekana likiwa na rangi ya kijani na nyeusi lililo na chapa ya kuni. Kuna wachuzi wa bodaboda wanaonekana wakiwa wamebeba watu, kuna jengo lililoandikwa Tekno, nyaya za stima na taa ya mwanga na pia kuna mabango yaliyoegeshwa kando ya barabara.

Hapa ni kwenye ofisi ya kiserikali ambapo kuna watu waliokaa wakiwa wamevalia sare zao za kazi na askari mmoja. Mbele kuna mtu aliyesimama aliyevalia nguo za rangi ya maziwa na nyeusi akiwa anaonekana akiwahutubia. Kwenye ukuta kuna chapa zilizoandikwa Posta na kuna moja inayosema, The Spirit of Huduma We Believe in Strong Values.

Kuna mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameketi anatabasamu kwa uso amevalia koti la rangi nyeusi na shanga ya rangi nyeupe, mbele kuna kipaza sauti nyuma yake kuna karatasi ama bango liloandikwa, Service Commission www.jsc.go.ke jina lake ni, Miss Hellene Raphaela Namisi.

Hapa ni kwenye ufuo wa bahari, unaonekana takataka nyingi zilizojikusanya. Kuna vibanda vinavyoonekana mbali vilivyojengwa kutumia miti na makuti. Kuna miti ya minazi inayoonekana inapeperushwa na baridi, kuonyesha hali ya anga si safi.

Kuna watu wanaonekana kwenye ofisi ya kiserikali ambayo ni huduma Kenya. Wanaonekana wakiwa wamevalia suti za rangi tofauti tofauti. Kuna nyeusi na kuna samawati. Kuna watu waliokaa kando wanawatazama.

Hapa ni mjini kunaonekana maduka kadha wa kadha. Duka moja linauza madera, kuna watu asilia ya kizungu wanaotembea. Kuna gari lililoegeshwa likiwa na mlango wa nyuma wazi, kuna mtu wa baiskeli anaonekana akidesha. Kila mtu anaonekana akiwa na shughuli zake.

Haya ni mandhari ya eneo la kupumzika ama kujiburudisha. Kunaonekana kidimbwi cha maji kilichokuwa na maji ya rangi ya samawati. Kando kunaonekana nyumba iliyojenga kwa utamaduni iliyo na paa ya makuti. Pia kuna hema yaliyoegeshwa ya rangi nyeupe na kunaonekana mtu akiwa anatembea.

Hawa ni viongozi waliosimama, miongoni mwao kuna Gavana wa Nairobi, Sakaja na Martha Koome. Wanaonekana wakiwa wameshikilia vitabu vilivyochorwa ya ya rangi ya manjano na nyeupe na kijani. Kuna bango lililo nyuma lao, lililokuwa na bendera ya Kenya.

Kuna watu wawili wanaotembea, mwanamme na mwanamke, wamevalia mavazi ya kitamaduni. Msichana amevalia shuka na hando, mwanamme amevalia shuka ya rangi ya manjano na kikoi kwenye shingo cha rangi ya samawati. Wanaonekana ku...

Jengo la zamani linaonekana hapa, lilijengwa kwa mawe na lina mchoro ya kipekee, sehemu kubwa ya muundo huu imeharibika kwa sababu ya hali ya hewa na mda mrefu bila kutumika. Muundo wake unaonyesha kuwa ilikuwa jumba la kifahari au la kihistoria. Eneo hili linaonekana kuwa tulivu na halina shughuli nyingi za kibinadamu kwa sasa.

Kuna vyombo mbalimbali vya usafiri ambapo kuna gari, tuktuk na pikipiki ambavyo vimeegeshwa kando mwa barabara. Kuna watu wanaonekana wakielekea upande wa baharini. Kuna miti pia na anga iko safi kabisa, kwani wingu ni jeupe na la samawati.

Gari hili la masafa marefu limeegeshwa kwenye bandari linapakiliwa mzigo. Gari hili lina kichwa cha rangi ya samawati na nyeusi, lililo na namba ya usajili, KDD 974M. Pia kuna mtungi kizima moto, na nyuma ya gari hili kuna mizigo iliyopangwa.

Hapa ni kwenye ufuo wa bahari, kuna mashua tofauti. Shua moja lina maandishi ya MV Dushi na bendera ya Kenya. Lina marangi nyeupe ya zambarau na ya samawati. Kuna makuti kando yameegeshwa.

Hapa ni kwenye kifukwe cha bahari. Kunaonekana feri mbili zilizoegeshwa. Umati wa watu umejaa kwenye ferry moja, wanaonekana wakishuka kwenye chombo hicho ili kwenda kwa shughuli zao. Kuna maji pia na kwa mbali zaidi utaona majumba kadhaa.

Hawa ni wanachama wa mrengo wa ODM. Wanaonekana wakiwa kwenye ukumbi, wakivalia kofia za machungwa zilizo na chapa ya ODM. Kinara wa ODM anauinua mkono wa mwanachama mmoja na kuna vipasa sauti viwili vya runinga ya Citizen na KTN News.

Hii ni taswira ya watu wengi waliokusanyika mahali fulani, huenda ni kituo cha usafiri au eneo la biashara. Imechukuliwa kutoka ndani kupitia dirisha, ambapo mtu anatazama mandhari ya nje. Kuna umati wa watu wanaosimama karibu na ukuta wengine wanaonekana kuwa kwenye harakati zao. Anga ni ya buluu na kuna mawingu machache, ishara ya hali nzuri ya hewa. Mandhari inaonyesha miti nyaya za umeme na majengo madogo, ikionyesha ni eneo la shughuli nyingi.

Hii ni sehemu tulivu. Inaonekana kuwa kituo cha usafiri kwa sababu kuna chapa iliyoandikwa, "Arrivals." Kuna watu wamekaa kwenye sehemu ya kusubiri watu. Mmoja wao anaonekana kuwa mlinzi kwa sababu ya mavazi yake. Eneo hili lina mandhari mazuri na kuna miti iliyojipanga vizuri kuonyesha hewa safi.

Eneo hili liko kwenye ufuo wa bahari. Linaonekana kuwa eneo la burudani ama hoteli kubwa ya kifahari. Kuna viti na meza vya rangi nyeusi vilivyopangwa vizuri. Kuna miti ya minazi na eneo hili linaonekana kuwa eneo tulivu sana.

Sehemu hii, ni sehemu ya burudani. Jengo hili ni jengo la kitamaduni sababu lina paa ya makuti na ina bustani ambapo kuna miti ya minazi na nyasi. Kwenye bustani kuna bango za rangi ya kijani kibichi zilizo na mahandishi. Kunakaa ni sehemu tulivu.

Hili ni bango la ACK St. Andrews Church Malindi Diocese of Kenya, limeandikwa kwa wino wa rangi mbili, nyeusi na ya samawati. Pia lenyewe ni la rangi nyeupe, nyuma yake kuna miti na nyaya za stima.

Eneo hili liko kwenye ufuo wa bahari. Kuna viti vya rangi vya kahawia kando mwa jengo hili kuna shuka iliyo na rangi ya samawati na kando mwa jengo hili kuna nyumba za kitamaduni zilizojengwa kwa makuti na miti ya minazi inaonekana kwa mbali na pia kuna shua lililo kando mwa mti.

Hawa ni wanasheria waliokusanyika, wakiongozwa na kinara wao, ambaye ni Kalonzo Musyoka. Kuna meza iliyoekelewa vipaza sauti lenye chapa, "President, Law of Kenya". Nyuma yao kuna bango lililoandikwa, "#ProtectJudiciaryIndependence".

Hii ni sehemu ya kuongea iliyo kando mwa bahari. Sehemu hii kuna sabuni ya kipande kidogo kilichoegezwa kando, na kuna msitu na mti wa mnazi na kwa mbali unaweza ona maji.

Hili ni pango na ndani kuna viti viwili, cha rangi ya samawati, na nyeupe. Kwenye ukuta kunaonekana mkebe wa rangi ya samawati ulioanikwa. Nje kuna mashua mawili, yenye rangi ya samawati na nyeupe.

Eneo hili ni baharini, kuna mashua mengi na uchafu mwingi kwenye ufuo. Inaonekana kuwa ni asubuhi sababu maji yako mbali na ufuo. Kuna wingu na mvua kuashiria kuwa kwawezanyesha wakati wowote.

Hii ni sanamu ya Kihindi. Sanamu hii ina marembo na shanga. Ina shanga ya rangi nyeusi, manjano, nyekundu na kwenye mkono amebeba ua nyuma ukuta uko kwa rangi ya zambarau.

Eneo hili linaonyesha msitu, na kwa umbali kuna paa za nyumba zenye muundo wa pia. Pia kuna mnazi mkubwa na wingu hili haliko tulivu, kumaanisha hali ya anga haiko sawa.

Hili ni jengo la kuabudu, na kando mwa jengo hili, kuna miti, jumba refu na uwanja wa kuchezea mpira. Mbele ya msikiti kuna maji yaliyofurika na miti iliyojipanga. Kuna taa, pia za kuonyesha mwangaza wakati wa usiku.

Kuna vidole vya mguu vinavyoonekana, kuna kivuli cha mguu huo ambako kivuli huko Kiko upande wa kushoto kumaanisha ni wakati wa jioni. Sehemu hii ina mchanga wa baharini kuonyesha maandhari hayo ni kwenye ufuo wa bahari.